Bwawa kubwa lililo na maji mengi, ambapo pembezoni kuna mitambo au mashine zinazotumika kuzalisha umeme kwa kutumia maji hayo ambayo yanazungusha magorodomo na nguvu hiyo kubadilisha kuwa nishati ya umeme.

Nguzo refu na imara iliyofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, ikiwa ni pamoja na nyaya ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hiyo muhimu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo refu na imara zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na taa inayotoa mwanga wakati wa usiku, kukiwa na nyaya nene ambazo zinazotumika kusafirisha nishati hii ya umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Stesheni ambayo inatumika kupooza umeme, unaotoka katika vyanzo na kusambaza umeme huo kwenda katika mikoa mbalimbali, kwa kutumia minara mikubwa iliyo na nyaya ambazo zinasafirisha nishati hiyo.

Stesheni ambayo inatumika kuzalisha nishati ya umeme ikiwaimefungwa vifaa mbalimbali vya umeme. Pamoja na nyaya refu ambazo zinatumika kusafirisha nishati iyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Alama za barabarani ambazo zipo juu ya nguzo iliyopo pembezoni mwa barabara ya lami, ambayo hutumiwa na magari inayoonyesha kuwa baada ya mita nne pointi nne barabara hiyo hupita chini ya ardhi, hivyo hujiandaa kusimama pia haparuhusiwi kupitishwa mizigo mizito.

Alama ya barabarani iliyowekwa mbele ya jengo la ghorofa, ikiwa na muundo wa duara, yenye rangi nyekundu na nyeupe, ikiwa na mstari mdogo wa rangi nyeupe uliolala kama alama ya kutoa, ambayo inamaanisha hakuna maegesho ya magari mahali hapo.

Kundi la watu wakiwa wanavuka barabara ya lami wakati wa usiku, kukiwa na mwanga hafifu utokanao na taa zilizofungwa, katika nguzo zilizopo pembezoni mwa barabara ya lami.

Mteja akiwa anapokea bidhaa au mzigo aliyoagiza kwa kutumia mtandaoni au kupiga simu akiletewa bidhaa hiyo kwa kutumia usafiri wa bodaboda wa kampuni ya "Kango" ambayo dereva amevaa shati lenye nemba yao pamoja na mfuko uliobobea bidhaa ukiwa na nembo yao.

Chombo kikubwa na cha kisasa ambacho kinafanya kazi ya utengenezaji wa barabara ya lami, kwa kumwaga lami hiyo na kuikandamiza ili ishikamane na kuwa ngumu au imara ambayo hutumiwa na magari.

Madereva wawili wa kiume waliovaa vizibao vinavofanana, pamoja na kofia ya vichwani. Ambavyo huwalinda wakiwa wamesimama katika sehemu inayotumika kuchaji pikipiki, ambazo wanatumia kama chombo cha usafiri.

Wafanyakazi wakiwa wanafanya shughuli ya utengenezaji au ukarabati wa barabara, wakimwaga zege ambao ni mchanganyiko wa maji, udongo pamoja na simenti. Inayochanganywa kwa kutumia gari kubwa, ili barabara iweze kuwa ngumu.

Pipa dogo ambalo limetengenezwa kwa plastiki lenye rangi ya kijani ambalo hutumika kuhifadhia taka ngumu kama vile makopo, makaratasi, mifuko ya plastiki ambalo limejaa uchafu huo.

Kijana wa kiume, akiwa amening’inia katika gari kubwa ambalo linatumika kukusanya takataka zinazotupwa barabarani kwenye makazi ya watu au katika sehemu za biashara, na kupeleka katika jalala au sehemu maalumu inayotumika kuhifadhia taka hizo.

Mapipa madogo ya rangi nyeusi yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, yakiwa na mifuniko ya rangi tofautitofauti kulingana na aina ya taka inayotupwa sehemu hiyo. Mfuniko wa rangi njano ikimaanisha taka zinazofaa kutumika tena, rangi nyekundu kumaanisha hazifai kutumika tena, rangi ya kijani kumaanisha taka za organiki.

Miundo mbinu ambayo inatengenezwa chini ya ardhi, ikiwa na sehemu kubwa yenye uwazi na mabomba, ambapo husafirisha maji taka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Wafanyakazi wa kike na wa kiume wakiwa wanafanya shughuli za usafishaji wa mazingira pembezoni mwa barabara, wakitumia mabeleshi na mifagio kuchota uchafu na kuhifadhi katika toroli dogo linalosukumwa kwa mikono, lenye tairi moja ili kupelekwa sehemu ya majalalani.

Mazingira ambayo hutumika kuhifadhi taka maji ambazo ni matope pamoja nataka ngumu kama vile; makopo, mifuko ya plastiki, makaratasi yote yakijikusanya sehemu moja ya jalala.

Sehemu maalumu iliyotengenezwa kwa ajili ya kuhifadhia taka mwili, ikiwa ni kinyesi pamoja na mkojo vilivyotengenezwa kwa kutumia vigae ukutani pamoja na sakafuni.

Mapipa madogo ya rangi ya njano yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, yakiwa na mifuniko pamoja na matairi madogo yanayosaidia wakati wa usukumaji au uvutaji, yanayotumika kuhifadhia taka ngumu au uchafu, ili kuepusha kutokuchafua mazingira.

Mapipa madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki; yenye rangi mabalimbali, yakiwa yamewekwa pembezoni mwa barabara, ambayo hutumika kuhifadhi taka ngumu, kama vile: makaratasi, makopo, mifuko ya plastiki, na uchafu mwingine.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia chuma ndani kikiwa na taka ngumu ambazo ni maboksi, mabobo, mifuko ya plastiki ambacho kimetengenezwa mbele ya jengo pembeni kukiwa na mifagio inayotumika kufanyia usafi.

Wafanyakazi wa kiume waliyevaa sare za rangi ya kijani, wakiwa wanafanya shughuli za usafishaji wa mazingira kwa kuokota vifurushi vya taka vilivyotupwa maeneo ya barabarani, sehemu za biashara au makazi ya watu na kupakia katika gari ili kupelekwa jalalani au sehemu iliyotengwa kwa ajili ya kuhifadhia taka hizo.

Mazingira ya jalalani kukiwa na mkusanyiko wa uchafu au takataka ambazo zinatokana na makopo, makaratasi, mifuko ya plastiki, mabaki ya chakula, kukiwa na watu wanaotafuta vitu mbalimbali kutoka katika taka hizo.

Mapipa makubwa ya rangi ya bluu yaliyotengenezwa kwa kutumia kutumia plastiki, yakiwa na mifuniko kwa juu ambapo hutumika kwa ajili ya kuhifadhia taka ngumu au uchafu ili kutokuchafua mazingira au kusababisha kuwa na harufu mbaya katika hali ya hewa.

Sehemu ya jalala iliyo na mkusanyiko wa taka nyingi ikiwa ni pamoja na makaratasi, makopo, mifuko ya plastiki, mabaki ya chakula, kukiwa na watu wanaotafuta vitu mbalimbali kwenye uchafu huo na gari kubwa ambalo linabeba taka hizo na kumwaga katika jalala.

Mfanyakazi akiwa amekusanya taka katika mifuko ya plastiki iliyopo katika torori, akihifadhi katika mapipa madogo ya rangi tofauti tofauti. Kulingana na aina za taka ili kutokusababisha magonjwa ya milipuko katika maeneo ya hospitalini.

Chombo kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki ya rangi ya bluu, ambayo inamuundo wa ndoo inayotumika kuhifadhia taka ngumu bali haifai kuhifadhia taka laini au ya kimiminika kwakuwa ina matundu madogo.

Mabomba mengi ya maji, ambayo yametengenezwa kwa kutumia plastiki yenye rangi ya kijani, yanayotumika kusafirisha huduma hiyo muhimu ya maji, kutoka sehemu moja kwenda sehemu mbalimbali.

Matanki makubwa ya maji yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ya rangi nyeusi, ambayo hutumika kuhifadhia maji masafi kwa ajili ya akiba ambayo hutumiwa pale ambapo maji yanakatika.

Mabomba marefu ambayo yametengenezwa kwa kutumia plastiki na kupakwa rangi ya kijani, yakiwa yamelazwa chini ambayo hutumika katika usafirishaji wa maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Mfereji mdogo ambao unatiririsha maji machafu taratibu juu kukiwa na bomba nene na refu la rangi ya kijani, ambalo husafirisha maji masafi kutoka upande mmoja wa mfereji kuelekea upande mwingine.

Wafanyakazi wa kiume wakiwa wamechimba mfereji mkubwa, ambao unabomba nene na refu linalosafirisha maji safi, wakiwa wanafanya matengenezo ya bomba hilo ili kuweza kufanya kazi kwa ufasaha.

Tangi kubwa ambalo limetengenezwa kwa kutumia plastiki nyeusi, likiwa limewekwa juu ya mnara uliotengenezwa kwa chuma, kukiwa na ngazi za kupandia. Tangi hilo linatumika kuhifadhia maji masafi ya akiba.

Mfereji mdogo unaotirirsha maji machafu, juu kukiwa na bomba refu la rangi ya kijani, ambalo hutumika kusafirisha maji safi kutoka upande mmoja wa mfereji huo kwenda upande wa pili.

Gari ambalo limebeba tanki kubwa la chuma lenye rangi ya bluu ambalo hutumika kuhifadhia maji safi, na likizungusha katika nyumba mbalimbali na sehemu za makazi ili kuyauza.

Gari kubwa ambalo lina tanki la chuma la rangi ya bluu lililopo kwa nyuma, likiwa linajazwa maji kutoka katika mapipa makubwa ya rangi nyeusi. Ili kusafirisha na kupeleka sehemu mbalimbali zinapohitajika maji hayo.